Watoa huduma wawili wakiwa katika mavazi ya kujilinda na maambukizi katika kutoa huduma ya afya ya meno katika mwendelezo wa kuimarisha afya ya kinywa cha meno.

Aina ya huduma ya meno inayotolewa na mtoa huduma akiwa katika vazi rasmi pamoja na glavu. Ikiwa ni mwendelezo wa kuimarisha afya ya kinywa.

Eneo la ndani likiwa na mwanamke na mwanaume. Mwanaume huyu akiwa amevalia mavazi ya kumlinda katika kutoa huduma ya meno, mwanamke akiwa ameketi. Ikiwa ni mwendelezo wa kuimarisha afya ya kinywa.

Eneo la ndani likiwa na wanawake wawili mwanaume mmoja, mwanamke na mwanaume wakivaa mavazi rasmi, barakoa na vifaa maalumu ya kutoa huduma ya meno. Ikiwa ni muendelezo wa kuimarisha afya ya kinywa.

Eneo la ndani likwa na wanawake wawili mmoja akiwa na vifaa maalumu kwa ajili ya kusaidia mwingine kwenye afya ya meno, ikiwa ni muendelezo wa kuimarisha afya ya kinywa kwa jamii.

Huduma hii inamjuza muhitaji namna atakavyopatiwa kwa kutumia vifaa mbalimbali. Huduma hii ni muendelezo wa afya ya kinywa cha meno.

Eneo la nje likizungukwa na miti, majani, fensi iliyopambwa taa, barabara iliyokua safi, ikiwa ni muendelezo wa kuhakikisha mazingira yanayomzunguka binadamu ni salama kwa afya.

Eneo la nje likiwa limezungukwa na miti, mimea, majani, nguzo zenye mwangaza, pia pamoja na barabara wakiwa watu wanapita, ikiwa ni muendelezo wa mazingira salama kwa jamii.

Eneo fulani, lililozungukwa na miti, mimea, likiwa na wanawake na wanaume, wakiwa katika harakati za kupanda miti ikiwa ni mwendelezo wa kutunza mazingira, katika kulinda afya za wanajamii.

Eneo la nje likizungukwa na miti, majengo, barabara, tenki likiwa ndani ya uzio, akiwemo kijana katika harakati za kuchukua maji safi na salama, ikiwa ni mwendelezo wa kutunza mazingira na kuimarisha afya ya wanajamii.

Eneo la nje likizungukwa na miti taa majani yaliyopangwa kwa ustadi wakiwemo watu wanapita barabarani, ikiwa ni mwendelezo wa mazingira bora na salama kwa jamii.

Wanawake kwa wanaume waliokaa na kusimama wakiwa na mavazi meupe na meusi, wakiashiria kuwa ni watoa huduma ya afya ikiwa ni mwendelezo wa utoaji wa huduma ya afya kwa jamii.

Akiwemo mwanaume aliyevalia mavazi yenye rangi ya bluu maalumu kwa ajili ya kutoa huduma ya afya, ikiwa ni muendelezo wa upatikanaji wa huduma ya afya kwa ajili ya wanajamii.

Eneo fulani la ndani ambapo kuna jamii ambayo imevaa mavazi ya pekee na barakoa kwa ajili ya kujilinda, huku wakitoa huduma ya afya kwa mtu. Pembeni kukiwa na mashine mbalimbali.

Wanawake kwa wanaume wakiwa na muonekano wa mavazi ya rasmi wengine wamekaa na kusimama, pembeni kuna madirisha, ubao wa maandishi na meza ikiwa ni muendelezo wa kuwa tayari kwa ajili ya kutoa huduma ya afya kwa jamii.

Akiwa amesimama, mwanamke mwenye tabasamu akivalia mavazi meupe yenye kuthibitisha kuwa yeye ni mtoa huduma ya afya, ikiwa ni mwendelezo wa utoaji wa afya kwa binadamu.

Eneo la ndani likiwa na mwanamke na mwanaume. Mwanamke akiwa amevalia mavazi rasmi na kifaa maalumu, pembeni kompyuta, meza, mlango, madirisha; ikiwa ni mwendelezo wa kutoa huduma ya afya kwa jamii.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti akimbeba mtoto wake, pembeni kukiwa na vitanda, mashine. Ikiwa ni mwendelezo wa kutoa huduma na kuimarisha afya ya mama na mtoto katika kitengo hiki cha watoto.

Wanawake wakiwa na watoto akiwemo mwanaume, huku anagawa maziwa kuwawekea kwenye vyombo maalumu, ikiwa ni muendelezo wa matibabu na utunzaji wa afya ya watoto kuanzia utotoni hadi ujanani.

Kitengo cha watoto, ambapo kuna kina mama wawili, mmoja akiwa ni mama na mtoto mchanga na kukiwa na vitu mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya mama na mtoto, katika kitengo hiki cha watoto.

Kitengo cha watoto ambapo kuna mtoa huduma makini akivaa vazi maalumu na barakoa na kutoa huduma kwa mtoto mchanga, pembeni kukiwa na kitanda na viti katika mwendelezo wa kuimarisha afya ya mtoto.

Eneo la ndani, kukiwa na kabati lenye rangi ya kijivu. Ndani yake kuna maboksi yenye rangi mbalimbali na vifungashio. Ikiwa ni muendelezo wa kuimarisha afya ya binadamu katika duka hili la dawa.

Dawa za mitishamba ni moja ya nyanzo muhimu katika maisha. Dawa hizi zimekuwa na faida mbalimbali, ambazo dawa hizi huwa na gharama nafuu. Ukioneshwa mmea uliochanua wenye mvuto ambao unasaidia kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili.

Kopo lenye rangi ya njano, kijani, nyeupe na brauni likiwa na maandishi ya kumjuza mtumiaji pamoja na picha ya mimea, ikiwa ni muendelezo wa kuimarisha afya yake katika dawa hii ya jadi.

Mmea uliochipua na kustawi kwa ustadi zaidi, ukiashiria namna unavyotumika katika kuimarisha afya kwenye dawa hizi za jadi kwa jamii.

Kifaa chenye rangi ya brauni kikibebea vidonge mbalimbali vyenye rangi ya kijani ikiwa ni muendelezo wa kuimalisha afya ya binadamu katika kutumia dawa za jadi.